Hapa ni hospitalini, kuna mama ambaye amevaa barakoa akiwa amembeba mtoto wake, pia kuna daktari ambaye amevaa barakoa. Daktari yule anaonekana akimdunga sindano mtoto yule kwenye mapaja.

Huyu ni askari mlinda langoni, askari huyu anaonekana akinawa mikono zake kwa njia inayofaa, anatumia maji na sabuni kunawa, na pia anaonekana akiwa amevalia maski .

Picha hii inamwonyesha mama akiwa amevalia vazi la wagonjwa akiwa anamlea mtoto wake wakiwa wameketi kwenye kitanda hospitalini.

Hapa ni kwenye hema. Kwenye hema hii tunamuona daktari wawili na mgonjwa. Daktari mmoja akiwa amesimama akimwangalia mwenzake. Daktari mwingine akitaka kumdunga mgonjwa kwa ajili ya chanjo.

Hapa ni barabarani, kuna gari ya petroli ambayo imeegeshwa karibu na nyumba. Inaonekana kuwa gari ile la petroli iliweza kuwaka moto na ikasababisha nyumba ile kuungua, kuna watu ambao wanaipiga picha na kurekodi hafla hilo.

Hapa ni hospitalini tunamwona daktari na mgonjwa. Daktari huyu anamuuguza mgonjwa kupitia njia ya sindano ili aweze kupata nafuu haraka na afya nzuri.

Hii ni chupa. Chupa hii ni ya rangi ya nyeupe, na kifuniko nyekundu. Ndani ya chupa hii, kuna dawa. Dawa ya aina ya EPILEPSY.Imewekwa kwenye sakafu, na kupigwa picha.

Hapa ni kwenye hema na kwenye hema hii kuna daktari wawili na mgonjwa mmoja. Daktari mmoja anaonekana akisimama akimwangalia daktari mwenzake na yule daktari mwingine naye anampa chanjo mgonjwa yule.